Hapa tunaweza kuona duka la viatu ambapo viatu ziko kwenye display ili wateja waweze kununua. Tunavyoona kuna mteja anapita mbele akiziangalia.